Hapa ni mlango moja ambayo pale juu imeandika na maandishi form one R hapa ni watu wa darasa la hilo hua wanapita apa iliwaingie ikiwa imefunguliwa kidogo.

Hawa ni wanariadha ambao mmoja akiwa amevaa shati lake imeandikwa Kenya Kimani na suruali yake nyeusi, mbele yake kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha support .

Hapa ni korido ambaye ni korido safi, mlango ikiwa moja imefunguliwa alafu pale tena mwisho kuna mlango hasa huwa inatumika pale wanapotoka ama wanapotembea.

Hapa ni chumba ambapo kuna kompyuta tatu, hasa kompyuta zikiwa kwa rangi yake nyeusi, alafu apa kuna viti kwa rangi yake nyeupe ikiwa imepangwa kwa laini.

Hawa ni wachezaji walemavu. Wote wamevaa sare zinazofanana ambayo imeandikwa Kenya. Wote wakionyesha kuwa wote ni wa timu moja na wakua wanajitayarisha ili kuchezea timu yao kwa mchezo ujao.

Hawa ni timu moja ambao wamevaa sare moja wakiwa wako tayari kuibuka ama kushinda katika mchezo inayokuja. Wote wamevaa sare zinazofanana wakiwa wanatamani waibuke ushindi.

Hapa ni katika shuleni pale kuna nyumba iliyo na ghorofa mbili iliyo na mlango tatu. Mlango zote zikiwa zimefungwa alafu pale kuna mti ya bendera kwa rangi yake nyeupe.

Hapa ni kiwanja ambapo hasa watoto huwa wanakuja kucheza. Pale vitu haswa hutumiwa na watoto ili waweze kucheza. Hapa tena kuna maua ambayo yamekatwa vizuri.

Huyu ni mama ambaye ametoka muongeleaji wa maji wamelikuwa wanashindana. Pia alikuwa anashindana na wenzake na uenda ameibuka wa kwanza ama amekuwa wa kwanza maanake ameshinda zawadi yake amepata ama anaeza endelea.

Hapa katika hii ukuta wa rangi yake nyeupe wameeka karatasi iliyo na maandishi, pale kwa maandishi wameandika water management in school and our neighbour . Alafu wakaichora picha tofauti tofauti.

Hapa ni mlango ya kuelekea katika Sabu ya baology na chemistry hapa ni darasa ambalo imefungwa manake unaesa kuwa Kuna watu ndani yake ama wanafunzi ama hakuna mtu yoyote manake imefungwa mlango.

Hapa ni mlango ya darasa yenye mlango hili ikiwa rangi yake nyekundu. Pale tena kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa karatasi lake nyeupe. Wakiandika maandishi wakitumia kalamu nyeusi.

Hapa ni kiwanja ambapo kuna wanaume wawili walemavu. Katikati yao huenda ni mwalimu ama mwanamume mmoja ambaye anawaelimisha ama kuwaonyesha jinsi ambavyo wanafaa kufanya, wote wakiwa katika jukwaa ya kiwanja huo.

Wasichana hawa wawili wakiwa wameshikana mkono wakiwa kwenye kiwanja wanakimbia. Pale, kuna pia wenye wameketi fiti wakiwa pale huenda wanatazama au wanafuatilia.

Mwanamke mmoja ambaye akiwa katikati ya meli ya maji, pale akiwa amevaa koti lake nyeusi kama amesimama pale na amepiga picha, huenda ni mmoja wao wachezaji.

Ameenda pale kumsaidia mtoto kumpea chanjo kwa mdomo na mkono. Hawa ni watu walikuwa wanakimbia pale, ambao wamevaa sare moja ya shati imeandikwa Kenya walikuwa kwa mashindano ya maji wao wameepuka wa kwanza ama ni mlemavu ilhali amefanya hiyo zoezi.

Mwanamume mmoja akiwa pale katikati ya kiwanja akiruka yeye akiwa amevaa shati lake nyeusi alafu apo chini kuna sementi ambaye rangi yake nyekundu.

Kwa ukuta huu wa rangi yake nyekundu, kuna maandishi ambayo yameandikwa Kenya Society for Deaf Children . Alafu kando yake, kuna bendera mbili, alafu pale juu kuna ballons .

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti alafu kwa hiyo suti kuna maua. Yeye akiwa ameshika speaker akiwa anazungumza ama akitoa hotuba yake. Nyuma yake kuna maandishi pia.

Vitabu hivi kwa rangi yake nyekundu ambayo imepangwa kwa hapo boksi kwa laini inayovutia. Hapo mbele kuna maandishi ama mchoro ambayo imechorwa pale halafu pale ina maandishi ambayo imeandikwa Ayubu Mashakani.

Ofisini humu pale kuna komputa tatu Kwa rangi yake nyeusi zikiwa zimewekwa katika hio meza nyeupe kando yake kuna viti ya rangi nyeupe alafu tena kuna vitabu ambazo zimepangwa kwa laini.

Hasa hizo vitu huwa unatumia na watoto kucheza. Mbele kuna nyumba moja wa gorofa. Halafu kando yake tena kuna nyumba yiliyo na mabati ya rangi nyekundu. Hizi vitu hutumiwa na watoto kuburudika.

Sanduku ambalo safi ama ama faida huwa wanaweka pale. Hapa ni daraja la shule. Hizi ni ghorofa ambazo ni safi na huenda ni shule ambao wanafunzi huwa wanapitia wakienda darasani.

Hii ni orodha ambayo inatuonyesha ni wale wanafunzi waliandika kuonyesha kuwa walikuwa wako tayari kufuatilia siku ambayo walikuwa wanakosa kufanya kazi.